Kuna watu wawili wamepanda, pamoja kwa boda. Wanawake ndio anaendesha hio boda, na huyo mwingine anakalia hapo nyuma, na hapo naona imeandikwa Paybill Number, Account Number .

Hii picha inanionyesha magari na hii gari moja ni gari ya nyeupe na moja ingine ni nyeusi na inakaa kama imekuja mahali ya kufanyia mitini.

Hapo ni soko ya mboga. Na hapo mezani pamewekwa sukumawiki. Na kuna mwanamke ananunua vitu hapo, na mwingine anapatia kitu.

Eneo la soko la kienyeji lenye bidhaa mbalimbali za vyakula safi kutoka shambani. Kuna viazi mbatata kwenye sanduku, mahindi mbichi yakiwa yamepangwa vizuri upande wa kulia.

Tangazo ya bima la afya kutoka kampuni ya Jubilee Health Insurance. Tangazo hilo linahusu mapango ya kwamba medical cover ambayo inatoa huduma za kiafya kwa wagonjwa walio kulazwa.

Watu wakiwa katika mstari wakihudumiwa kwenye kituo cha huduma cha mpesa. Hiki ni kituo rasmi cha wakala wa safaricom ambacho hutoa huduma za kifedha kwa njia ya simu.

Noti za shilingi mia moja Kenya shillings za zamani ambazo zilikuwa zikitumika kabla ya mabadiliko ya sarafu iliyofanywa na benki kuu ya Kenya.

Tangazo la huduma ya bima la afya kutoka kampuni ya CIC.Mandishi yanasema tunza jamii na CIC Family Medisure. Familia iliyo na furaha wazazi wawili na mtoto wamekaa pamoja wakiangalia kituo kwenye laputopu.

Sehemu ya ndani ya onyesho la magari, ambapo magari mpya yamepangwa kwa mapangilio mzuri, tunaweza kuona magari matatu au, manne.

Sarafu za Kenya za shilingi ishirini, za mzunguko wa kisasa, sarufu hizi zina muundo wa duara wenye rangi mbili.

Hii picha inanionesha duka. Kwenye duka hapo nje imeandikwa M-Pesa kwa rangi ya nyeusi. Na hapo mbele imekuwa imetengenezwa vizuri.

Hapo ni soko ya viatu. Na hapo kuna viatu mingi ya buti. Yalionekana imepangwa vizuri sana,

Hapa ni dukani inayouzwa maziwa ya ng'ombe na kuna kijana hapo ananunua vitu na hapo juu ya duka imeandikwa Kieni Dairy Products LTD.

Mtu akiwa ameshika simu ya mkononi ambayo inaonyesha programu ya M pesa ikifunguliwa. M pesa ni huduma ya kifedha ya simu inayotumiwa sana nchini Kenya na maeneo mingi kwa ajili ya kutuma na kupokea pesa.

Ndani ni ya kiwanda cha kutegeneza mabasi katika kiwanda hiki. Kuna mabasi mengi ya rangi ya njano na nyeupe ambayo yako katika hatua mbalimbali za utegenezaji.

Tagazo kutoka kwa Madison General Insurance linalohamasisha watu kununua bima ya ajili binafsi.

Duka la kubadilisha fedha linaloitwa Sunny Forex Bureau lipo ndani ya jengo la kisasa labda kwenye jumba la biashara au duka kuu na lina malango wa kioo liyoandikwa jina la kampuni wa maandishi.

Tunda la ndizi mbichi zilizowekwa kwenye ndoo mbili kubwa kama sehemu ya kuuza au kuhifadhiwa sokoni, ndizi hizi ambazo bado ni mbichi.

Hapa ni soko na kuna watu wengi wamesimama huko na pamepangwa vizuri. Nyanya, maembe na avokado imepangiwa vizuri na kuna wengine wananunua hizo vitu. Na hapo kuna.

Hapo ni mbele ya dukani na hapo kuna friji yenye iliauzwa maji kama soda na kadhalika. Na hapo kuna viazi imepangwa vizuri hapo.

Hii picha inanionyesha mikono imeshika pesa na hii pesa inakaa kama elfu elfu na mtu anashika hii pesa amevaa t-shati nyekundu.

Soko la wazi lenye shughuli mingi za biashara. Watu wengi wanaonekana wakifanya manunuzi na kuuza bidhaa mbali mbali ya hasaa tunda la mboga kama vile nyanya, limau, pilipili hoho na ndimu.

Tangazo hili ni la kampuni ya Mayfair Insurance likimalishisha umma kuchukua bima ya ajali binafsi Personal Accident Cover . Kauli mbiu ya tangazo inasema Life is unpredictable but your safety doesn't have .

Hapo ni soko na soko hili lina vitu, ndizi maembe, nakadhalika na kuna manazinazi na kuna watu wamekaa huko ndani.

Hii ni pesa ya elfu moja ya Kenyan shilling na pesa ni chombo cha kubadilishana bidhaa na huduma na hii pesa ni pesa ya elfu elfu ya Kenya shilling .

Hapo inakaa ni kama soko, na hapo meza juu yake kuna matunda, ndimu na avokado na kadhalika, na inakaa kama imepangwa vizuri.

Soko la mitumba ambalo ni maarufu katika maeneo mengi ya mijini nchi ya Kenya na Afrika mashariki kwa ujumla, nguo nyingi zilizotandazwa kwenye meza na zilizotengenezwa juu ni za mitumba.

Familia yenye furaha ikifurahia kifunguo kinywa mezani. Baba ameketi katika akiwa na watoto wawili, mavulana na msichana wote wakiwa na tabasumu kubwa na wakila chakula.

Hapo kuna magari maupya .Mmoja ni Auto na mengine inakaa kama tatoo na mengine imeandikwa Zuzu na hapo kuna rangi yake ni nyeupe.

Magurudumu ya gari yakioshwa kwa kutumia maji ya shinikizo kubwa. Magurudumu hayo yamewekwa chini yakipigwa na mtiririko mkali wa maji yenye povu.

Hii picha inanionesha mazao ya mizizi yakiwa yamepangwa katika vikupo na ndoo sokoni. Mazao hao ni pamoja na viazi viku.

Hii picha inaonyesha soko ya kununua vitu vya maasai. Hii vitu maasai ndio wanatengeneza naona soko limetengenezwa vizuri.

Duka limeandikwa Mpesa rangi ya vyeupe na hapo ni rangi ya kijani mlango yake. Hapo kuna friji hapo ndani kuna.

Sehemu ya ndani ya duka au ukumbi wa kuuzia magari. Magari mapya ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mapangilio mzuri ndani ya jengo lenye sakafu safi ya vigae.

Hapo kuna app ya mpesa na inaonyesha hapo send request, pay na withdrawal na airtime . Na hapo balance huko juu ni sixty eight, eight hundred inaonyesha hivo. Na hapo chini imeandikwa dark mode na fuliza.

Ukurasa wa kuingia login page wa programu au tovuti ya Kopa Kopa, ambayo ni kauli mbiu iseme Simple Tools For Your Business . Upande wa kushoto wa picha kuna sehemu ya kuingia barua pepe.

Noti mbalimbali za sarufi ya Kenya zilizowekwa juu ya meza ya rangi ya kahawia .Noti hizi ni sehemu ya mafulizo wa noti mpya za Kenya zilizo husishwa na benki kuu ya Kenya.

Soko la matunda ambapo kuna aina mbalimbali za matunda yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia. Matunda yanaonekana ni pamoja na ndizi.

Hii picture imeandikwa mzuri, na hapo huko juu imeandikwa life insurance, your future protect . Na hapo kuna picture watu watatu. Mmoja ni mwanaume na mmoja mwingine mme wake, na kuna mtoto hapo anafurahia sana.

Hii picha inanionyesha njia la dukani na dukani imendikwa Mpesa. Ni dukani ya kununua cosmetics na ndizi na kila kitu.

Hapo kuna gari mpya inasimama hapo na hii gari ni matatu na number plate yake ni KDC 892 na kuna magari mengine kwa nyumba yake.

Hii picha inanionyesha duka na hii duka ni duka kama Mpesa na hapo bodo kidogo imeandikwa photocopy auto spares Mpesa na mtu anaingia amevaa kofia.

Hapo duka ni duka ya kununua maziwa ya ng'ombe, na kuna mtu anaingia sahii, na hapo duka kuna dirisha ya nje ya kununuliwa na huku juu imeandikwa Kieni Dairy Products Ltd.

Hizi ni sifa mboga za sokoni, kuna aina mbalimbali za matunda na mboga ambayo ni maarufu sana katika matumizi ya kila sku, na hapo kuna ndimu na viazi na carrot na vitu zingine.

Hapo kuna magari mapya wanasimama hapo. Ambao wote nimaga gari la mpya saa hii ni ya kununuliwa. Na gari ni kila kitu na aina yake. Kuna rangi ya zote moja ni nyeupe na wengine zote ni nyeusi.

Hapo soko ni soko ya viatu ambayo imepangwa vizuri ambayo ina rangi i rangi ya nyeusi ,nyeuoe na nyekundu ya kijani na kila kitu.

Kuna hapo kuna gari ya zamani na rangi yake ni kama samawati, naona ni mpya sana na kuna...

Infiniti QX80 ni gari la kifahari aina ya SUV lenye ukubwa mkubwa, linalochanganya muonekano wa kuvutia, nguvu ya kipekee na...

Hii picha inanionyesha duka la kazi ya mikono au soko la vitu vya kitamaduni. Ndani ya duka hii kuna bidhaa mbilimbili zinazotengezwa kwa mikono.

Vikapu vya mkono viliovyo mpira kwa urembo na rangi mbalimbali. Vikapu hivi vimeekwa pamoja ardhini zikiwa tayari kuuzwa au kuonyeshwa kama bidhaa za sanaa.

Meza ya mbao katika soko ambayo imepangwa kwa ustadi kuuza mboga mboga mbalimbali. Mboga zilizoonekana ni viazi na patata upande wa kushoto, vitunguu, vyekundu katikati na nyanya kwa wingi upande wa kulia.

Huku kuna mkono imeshika simu na hii simu inaonyesha app ya Safaricom na kuna vitu M-shwari na vingine inaonyeshwa.

Hii picha inaonyesha pesa na hii pesa ni elfu nne ya Kenyan shilling na hii pesa iko juu ya meza na hii picha inakaa kama

Hapo kuna gari imesimama na kuna kifunguo yake imewekwa mahali ya mlango yake, na gari rangi yake ni nyeupe.

Hapo ni duka ya Equity. Hapo mlango yake imeandikwa Mpesa na rangi ya nyeupe na kuna mama anasimama hapo nje kuna.

Hii picha inanionyesha aina mbali mbali za mambonga yakiwa yamepangwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Kuna moja madogo ya rangi ya kijani yenye ya milia ya njano.

Hapo duka inauzwa maziwa, ya maziwa ya Mount Kenya Milk ,na uko kuna gari mbele yake inasimama ni nyeusi.

Eneo la maegesho ya magari ambapo magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi linalozungukwa na miti na vichaka.

Na hii picha inanionyesha soko ya nguo na hizi nguo silioni ni nyeusi, na naona t-shirt nyeupe vilevile.

Mtu anashikilia noti za pesa za Kenya yaani shilingi elfu na moja fifty inaonekena kama moja ya noti hizo hasa aliye ya elfu moja

Mtu akitumia simu ya mkononi kutekeleza huduma ya kifedha kupitia M-pesa, huduma ya kutuma na kupokea pesa inayotolewa na kampuni ya Safaricom.

Hii picha inanionyesha gari mbili. Mmoja ako chini na mmoja wake ako hapo juu. Na moja ya yuu colour yake ni blue na ni taxi . Ingine inakaa kama lori.

Hii picha inanionyesha duka ya kununuliwa vitu ya nyumbani kama vile maji na mkate au keki na naona Mpesa hapo juu imeandikwa.

Hapo ni soko ya kabeji, na kwa kabeji, wengine wamepangwa vizuri na wengine bado hawajatoa kwa gunia, na kuna watu.

Hapo ni noti za Kenya za one hundred shillings , zilizopangwa kwa mtindo wa waandishi wakizungusha kama venye. Kila noti ina maandishi Kenya na Bamba number.

Hii picha inaonyesha duka. Duka ya kuuza maziwa, ice cream u na vitu ya kunywa maji kama maji. Naona hapo imeandikwa GSP Milk. Ni kama

cha ubadilishaji wa fedha za kigeni katika pingi au kituo cha badilisha fedha jedwali zingine huonyeshwa thamani ya sarufi mbalimbali za shilingi ya Kenya.

Screen ya simu ya kutoka kwa program ya M-pesa au program ya kifedha inayofanana, ikionyesha salio ya pesa lililopo kwa mtumiaji.

Maonyesho ya gari katika jumba kubwa la kisasa. Tukio hili limeleta pamoja watu wengi wanaotembelea na kutazama magari mbalimbali yaliowekwa kwa.

Magari mapya ya rangi nyeupe yakiwa yamepangwa kwa mstari katika eneo la maegesho. Huenda kwenye kituo cha kuuza magari au bandari ya kupokea magari kutoka nje ya nchi.

Hapo kuna magari mpya yanasimama hapo na yamepangwa vizuri sana. Na yote ni tofauti kwa rangi. Kuna rangi nyeusi na nyeupe, na nyekundu na blue .

Picha hii inanionyesha eneo la biashara katika mtaa au soko, kuna duka la huduma za pesa, linalotambulika kwa maandishi ya kijani yaliyoandikwa mpesa kwenye mlango wa duka hilo.

Hii picha inanionyesha gari ya Alto. Hii gari ya Alto ni gari ndogo ya aina ya hashback inayojulikana kwa urahisi wa matumizi na ufanisi wa mafuta. Inamwonekano mfupi na mzuri. Inaoffer zaidi kwa safari za nchini Alto ni matairi mdogo.

Kwa picha hii inanionyesha eneo la soko ambapo samaki wanao kaangwa wamepangwa juu ya meza ya chuma ya kijani. Samaki hawa wameandaliwa tayari kwa kuuza na wengi wao wanaonekana kuwa wa aina ya tilapia.

Hii picha inaonyesha soko la matunda hasa la nyanya. Wanaume kadhaa wanaonekana wakihudumu katika eneo hilo. Nyanya zimo kwenye mapasta ya mbao yaliyojaa na zimetandazwa kwa mpangilio mzuri.

Picha hii ina tangazo la bima ya afya kutoka kampuni ya Jubilee health insurance . Tangazo hili linahusu mpango wa maatibu wanaoitwa coverbora medical cover , kuna mwanamke amevaa apron akiwa anatabasamu.

Picha hii inanionyesha cheti cha leseni ya ushuru wa bidhaa, exercise license kilichotolewa na Kenya Revenue Authority . Leseni hii inamruhusu mlipa kodi aliyerudishwa kufanya biashara ya bidhaa zinazotoa ushuru maalumu.

Picha hii inanionyesha rundo kubwa la soksi za mitumba zilizokongwa juu ya meza ya biashara katika soko la wazi. Soksi hizo ni za aina mbalimbali zikiwa na rangi tofauti kama vile pinki, nyeusi, buluu, kijani, nyekundu na nyingine nyingine.